Mtu mmoja amesimama shambani. Amevaa nguo nyekundu na kitambaa kichwani. Amezungukwa na migomba mingi na ndizi nyingi bado mbichi. Ni shamba la ndizi. Hii ni kuhusu kilimo.

Mgomba wa ndizi uliojaa ndizi mwingi mbichi unaning'inia kutoka kwenye ya miti. Majani mapana na kijani kibichi ya mmea huo inaizunguka. Huu ni mfano halisi wa mazao ya kilimo yanayokuwa shambani.

Ndizi nyingi zilizoiva zimewekwa chini. Zimetapakaa sakafuni. Kuna pia kreti iliyojaa ndizi. Hizi ni ndizi zilizovunwa zimeangaliwa kwa ajili ya soko. Ni matokeo ya kazi ya kilimo.

Ng'ombe wengi weupe na weusi wamepangwa katika zizi la kisasa. Mtu mmoja labda mafanyikazi wa shamba anashughulikia hizi ng'ombe. Lengo kuu ni uzalishaji wa maziwa na labda nyama. Hii ni shemu ya uzalishaji wa mazao za mifugo katika kilimo.

Mkulima amesimama karibu na ng'ombe waliofungwa kwenye zizi. Ng'ombe hawa wanaonyesha shughuli za ufugaji shambani. Ufugaji ni sehemu muhimu ya kilimo ukichangia uzalishaji wa mazao ya mifugo.

Ng'ombe wachanga weusi na weupe wamekusanyika katika zizi. Wengine wanakula wakionyesha afya njema. Hii inaonyesha ufugaji wa kisasa wa mifugo, unaochangia pakubwa katika sekta ya kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa na nyama.

Ng'ombe wawili wamelala chini shambani. Hawa ni wanyama muhimu katika kilimo, wakitoa maziwa na nyama kwa ajili ya chakula na biashara.

Shamba la migomba na mimea mingine ya kijani. Hio ni sehemu muhimu ya sekta ya kilimo. Inayohakikisha uzalishaji wa chakula kwa jamii na kuchangia uchumi wa nchi.

Watu wamesimama nje ya jengo wakishughulikia mikebe mikubwa ya maziwa. Maziwa yanapakuliwa au kukusanywa. Hii inaonyesha shughuli muhimu ya ukusanyaji maziwa sehemu ya kilimo.

Mtu anakamua maziwa ya ng'ombe kwa mkono, akitumia ndoo kubwa. Ng'ombe amesimama tuli akitoa maziwa. Hii inaonyesha shughuli ya kila siku ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ni sehemu muhimu ya sekta ya kilimo, ikileta chakula na mapato.

Mashamba ya migomba yamepangwa vizuri. Hii ni sehemu ya sekta ya kilimo ambayo ni muhimu sana kwa uzalishaji wa chakula na kukuza uchumi wa nchi.

Katika banda la kisasa, ng'ombe wengi wamewekwa kwenye vibanda vyao wakipewa chakula maalum. Sakafu imetengenezwa kwa saruji safi na kuna mfumo mzuri wa kulisha ng'ombe. Wanaonekana wenye afya nzuri na wamewekwa katika mazingira bora ya ufugaji yaliyolindwa na pawa.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wako ndani ya zizi. Wanakula majani. Kuna mifuko ya chakula cha mifugo chini. Hii ni ufugaji wa kisasa wa ng'ombe.

Mwanaume amesimama huku akiwa ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi. Mazingira haya yanafanana na soko au kituo cha kando ya barabara ambapo bidhaa za kilimo zinauzwa moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wauzaji hadi kwa wateja.

Watu watatu wakiwa wamevalia nguo nyeupe na buti, wanafanya kazi karibu na chombo kikubwa. Hii inaonyesha shughuli za kuandaa mazao au chakula ambayo ni muhimu katika sekta ya kilimo.

Mikono ya mtu inashika mahindi bado yamevunwa. Kuna mahindi mengi chini lakini pia. Mahindi ni zao muhimu sana katika kilimo chakula kikuu cha watu wengi.

Ng'ombe amesimama akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Inaonyesha shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ni sehemu muhimu ya uzalishaji wa maziwa katika sekta ya kilimo.

Ng'ombe wengi wamekusanyika. Wanakula nyasi kutoka kwenye tairi kubwa. Ng'ombe weusi na weupe wako shambani karibu na majengo. Ni ufugaji wa ng'ombe kwasababu ya nyama au maziwa.

Mwanaume anaonyesha ndizi. Anakaa ni kama ana furaha sana usoni mwake. Hii inaweza kuwakilisha ubora wa mazao na umuhimu wa kilimo katika kusambaza chakula tofauti.

Mtu anayevaa kofia ngumu akimimina bidhaa kutoka ndoo kwenye pipa. Hii inaonyesha uhifadhi wa mazao ya kilimo. Ni sehemu muhimu ya kilimo ikihakikisha mazao yanatunzwa vizuri.

Shamba kubwa lina mimea midogo ya migomba iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Udongo unaonekana wazi kati ya mimea. Hii inaonyesha shughuli ya kilimo cha ndizi, sehemu muhimu ya uzalishaji wa mazao katika kilimo.

Watu wengi na ndizi nyingi. Wengine wamekaa, wengine wamesimama wakifanya kazi. Inaonekana kuwa ni soko kubwa la ndizi. Ndizi ni muhimu katika kilimo kwa sababu inamsaidia mkulima kupata kipato na pia muuzaji.

Migomba mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani ziko kwa mti shambani. Hii inaonyesha hatua muhimu ya kilimo cha ndizi kabla ya kuvuna.

Watu wamesimama nje ya duka. Kuna bango Destiny Dairies na picha ya ng'ombe. Inaonekana wanauza maziwa hapa. Hii ni sehemu ya kilimo cha mifugo.

Ng'ombe mweusi na mweupe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika ufugaji wa kisasa, muhimu kwa sekta ya kilimo na uzalishaji wa maziwa.

Mwanamke amevaa nguo za usafi huku akibeba maziwa kwenye chombo. Vyombo vya chuma vya maziwa viko karibu. Hii inaonyesha kazi muhimu ya kuandaa maziwa shambani.

Ndizi mingi zimeiva na ziko tayari kuvanwa katika shamba. Hii ni matunda muhimu katika kilimo, yakichangia chakula na mapato kwa wakulima.

Mwanamke amesimama karibu na mti wa ndizi wenye migomba mingi. Hii inaonyesha mavuno mazuri. Inawakilisha bidii katika kilimo na uzalishaji wa chakula .

Ng'ombe wawili wamelala kwa amani kwenye nyasi za kijani kibichi wakipumzika. Yaonyesha afya na ustawi wa mifugo, jambo muhimu katika sekta ya kilimo na uzalishaji wa rasilimali muhimu kama maziwa na nyama.

Migomba mingi ya ndizi mbichi zimewekwa chini tayari kwa usafirishaji au kuuzwa sokoni. Hali yake ya kijani kibichi inaashiria ubichi na ukulima mpya. Ndizi hizi ni zao muhimu la kilimo, zinatoa lishe na msaada wa kiuchumi kwa wakulima.

Migomba mingi ya ndizi mbichi imeekwa tayari kwa kuvunwa au kuuzwa sokoni. Rangi yake ya kijani inaonyesha bado hazijaiva kikamilifu. Hii inaonyesha wingi wa mazao ya kilimo na umuhimu wa ndizi kama chakula kikuu.

Mwanamke anafanya kazi muhimu ya kilimo. Ameketi akichakata mahindi na ndizi mbichi. Mahindi ya kijani na ndizi ziko chini. Nyuma yake kuna migomba. Kazi hii inaonyesha uhalisia wa shughuli za shambani.

Ndizi nyingi za njano zimeshikiliwa. Zinaonekana ni kama zimetoka tu kuvunwa. Hii inaonyesha mazao mengi ya shamba tayari kuuzwa ama pia kuliwa.

Mwanamke anauza migomba mingi ya ndizi na karanga sokoni .Bidhaa hizi zimewekwa kwa umaridadi tayari kwa wateja. Shughuli hii ya biashara ya mazao ya kilimo ikionesha umuhimu wa sekta ya kilimo katika kutoa chakula na ajira.

Soko la ndizi nyingi za kijani na njano. Chini kuna matunda mengine. Biashara kama hii sokoni ni chanzo kikuu cha mapato kwa wakulima na wanaofanya biashara wadogo na pia linachangia katika uchumi wa vijiji na nchi kwa jumla.

Ng'ombe wawili wadogo wakiwa ndani ya chombo kama trela, labda wanahamishwa au kupimwa. Ni muhimu katika kilimo kwa sababu wanaweza fungwa kwa sababu ya nyama au maziwa, hata kuzaliana.

Ndizi mingi sana zimekusanywa. Zinaonekana kuwa mbichi bado hazijaiva. Ndizi ni zao muhimu katika kilimo linolimwa sana katika maeneo mingi. Mengi yao yanaonyesha chanzo cha mapato kwa wakulima waliozilima na pia kwa watu wanaoziuza.